Hii ni mimea iliyopandwa bila kutumia udongo ama ukipenda pia kilimo cha maji. Mfumo huu wa ukulima ni wa kisasa, na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Hii ni mimea iliyopandwa bila kutumia udongo, ama ukipenda pia kilimo cha maji. Mfumo huu wa ukulima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu, kuliko hata kilimo cha udongo.

Hizi ni mboga zilizopandwa bila kutumia udongo ama ukipenda pia, kilimo cha maji. Mfumo huu wa ukulima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko kilimo cha udongo.

Hii ni mimea iliyopandwa bila kutumia udongo ama ukipenda pia kilimo cha maji. Mfumo huu wa ukulima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Hii ni mimea iliyopandwa bila kutumia udongo, ama ukipenda pia kilimo cha maji. Mfumo huu wa ukilima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Huu ni mimea iliyopandwa bila kutumia udongo ama ukipenda pia kilimo cha maji. Mfumo huu wa kulima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Hii ni mimea iliyopandwa bila kutumia udongo ama ukipenda pia kilimo cha maji. Mfumo huu wa ukulima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Hii ni mimea iliyopandwa bila kutumia udongo, ama ukipenda pia kilimo cha maji. Mfumo huu wa ukulima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Huu ni mmea uliopandwa bila kutumia udongo ama ukipenda pia kilimo cha maji. Mfumo huu wa ukulima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Hii ni mimea iliyopandwa bila kutumia udongo, ama ukipenda pia kilimo cha maji. Mfumo huu wa ukulima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kukiko hata kile kilimo cha udongo.

Hii ni mimea iliyopandwa bila kutumia udongo, ukipenda pia kilimo cha maji. Mfumo huu wa ukulima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Huu ni mmea uliopandwa bila kutumia udongo ama ukipenda pia kilimo cha maji. Mfumo huu wa kulima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Hii ni mimea midogo iliyopandwa kutumia kilimo cha maji. Mfumo huu ni rahisi sana na unaeza tumika mahali popote. Isitoshe, ukulima huu ni wa kisasa na unao uwezo wakuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Hii ni mimea iliopandwa bila kutumia udongo ama ukipenda kilimo cha maji. Mfumo huu wa ukulima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Hii ni mimea iliyopandwa bila kutumia udongo ama ukipenda pia kilimo cha maji. Mfumo huu wa ukulima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Huu ni mmea uliopandwa bila kutumia udongo ama ukipenda pia, kilimo cha maji. Mfumo huu wa kilimo ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Huu ni mmea uliopandwa bila kutumia udongo ama ukipenda pia kilimo cha maji. Mfumo huu wa kilimo ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu, kuliko hata kilimo cha udongo.

Huu ni mfumo wa kupanda bila kutumia udongo, ama ukipenda pia kilimo cha maji. Mimea hii imepandwa kwa mbinu hii ya kisasa, ambayo ina uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko kilimo cha udongo.

Hii ni mimea iliyopandwa bila kutumia udongo ama ukipenda pia kilimo cha maji. Mfumo huu wa ukulima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Hii ni mimea iliyopandwa bila kutumia udongo, ama ukipenda kilimo cha maji .Mfumo huu wa ukulima ni wa kisasa, na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Huu ni mmea uliopandwa bila kutumia udongo ama ukipenda kilimo cha maji. Mfumo huu wa ukulima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko kilimo cha udongo.

Hii ni mimea iliyopandwa bila kutumia udongo, ama ukipenda pia kilimo cha maji. Mfumo huu wa ukulima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

hii ni mimea iliyopandwa bila kutumia udongo au ukipenda pia kilimo cha maji mfumo huu wa ukulima ni wa kisasa na unaouwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Hii ni mimea iliyopandwa bila kutumia udongo ama ukipenda pia, kilimo cha maji. Mfumo huu wa ukulima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Hii ni mimea iliyopandwa bila kutumia udongo, ama ukipenda pia kilimo cha maji. Mfumo huu wa kilimo ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Hii ni mimea iliyo pandwa bila kutumia udongo, ama ukipenda pia kilimo cha maji. Mtindo huu wa ukulima ni wa kisasa na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Huu ni mmea uliopandwa bila kutumia udongo, ama ukipenda kilimo cha maji. Mfumo huu wa ukulima ni rahisi na ni wa kisasa. Na unao uwezo wa kuzalisha mavuno ya juu kuliko hata kilimo cha udongo.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kupanda mimea. Mimea hii inatumia kilimo bila udongo. Mfumo huu ni wa kisasa amabao unapendwa na wakulima wengi sana, inakuza mimea haraka na haina hasara yoyote.

Hiki ni kilimo cha kiwanda, kinachohusiana na upandaji na uvunaji wa vitunguu, ambazo hukusanywa pamoja, ili zikaweze kupangwa vizuri ,na kusafirishwa maeneo mbali mbali kuuzwa.

Hiki ni kiwanda kinachoshughulika na uvunaji na uuzaji wa pilipili hoho. Wafanyikazi hawa, wanaonekana kuzipanga mboka hizi ili zikaweze kupelekwa sokoni kuuzwa ama pia zikaweze kusafirishwa nje ya nchi kuuzwa.

Hiki ni kiwanda cha kuuza parachichi. Wafanyakazi hawa wanaonekana kuyapanga matunda haya, ili yakaweze kupeleka sokoni kuuzwa, ama pia yakaweze kusafirishwa nje ya nchi kuuzwa. Wafanyakazi hawa wamevaa sera zinazostahili kuhakikisha usafi na utaratibu kazini.

Hili ni shamba kubwa sana lililopandwa kabiji. Kabiji hizi ni za rangi ya kijani kibichi , na katika shamba hii kuna watu ambao wako tayari kuvuna kabiji hizi na kuzipekela sokoni ili kuziuza.

Haya ni mabomba ya maji yaliyogawanywa shambani ili kupitisha maji kwa usawa kwenye mimea. Mfumo huu wa umwagiliaji wa maji shambani unapendwa na wakulima kwa sababu ni rahisi mno na unaokolea wakati.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kutumia mabomba yaliyogawanywa ili kupitisha maji kwa usawa kwenye mimea. Mtindo huu ni wa kisasa na unapendwa sana na wakulima kwa sababu ni rahisi.

Hili ni shamba kubwa linalotumia mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kupitia mabomba yaliyogawanywa ili kupitisha maji kwa usawa kwenye mimea. Wakulima hupenda sana mfumo huu kwa sababu huwarahisishia kazi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani unaotumia mabomba ya maji yaliyogawanywa ili kuhakikisha maji yamefikia mimea kwa usawa. Shamba hili ni kubwa sana ndio maana wakulima hupenda sana kutumia mfumo huu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani, kutumia mabomba yaliyogawangwa ili kuhakikisha maji imefikia mimea kwa usawa. Mfumo huu hupendwa sana na wakulima kwa sababu huokoa wakati na muda.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kutumia mabomba yaliyogawanywa ili kuhakikisha maji imefikia mimea kwa usawa. Mfumo huu hupendwa sana na wakulima kwa sababu huokoa wakati.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani, kutumia mabomba, yaliyogawanywa ili kuhakikisha ya kwamba maji imefikia mimea kwa usawa. Mtindo huu hupendwa sana na wakulima kwa sababu huokoa wakati.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kutumia mabomba yaliyo gawanywa ili kupitisha maji kwa mimea kwa usawa. Wakulima hupenda sana mtindo huu kwa sababu ni rahisi na huokoa wakati.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kupitia mabomba yaliyogawanywa, ili kuhakikisha maji yamefikia mimea kwa usawa. Mfumo huu hupendwa sana na wakulima kwa sababu inawarahisishia kazi zao.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani , mfumo huu unatumia mabomba ya maji yaliyogawanywa shambani ili kupitisha maji kwa usawa kwenye mimea. Wakulima hupenda sana mtindo huu kwa sababu ni wa kisasa na ni rahisi mno.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kutumia mabomba yaliyogawana, ili kuhakikisha maji imefikia mimea kwa usawa. Mfumo huu hupendwa sana na wakulima kwa sababu ni rahisi na huokoa wakati.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani unaotumia mabomba yaliyogawanywa ili kupitisha maji kwa usawa kwenye mimea. Mtindo huu hupendwa sana na wakulima sanasana kwa shamba zilizo kubwa.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kutumia vinyunyizio, ambavyo vimewekwa, ili kupitisha maji kwa mimea kwa usawa. Mtindo huu hupendwa na wakulima kwa sababu ina faida ya kuokoa maji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani unaotumia mabomba yaliyogawanywa ilikupitisha maji kwa usawa kwenye mimea. Shamba hili ni kubwa sana, hivyo basi mtindo huu ni rahisi na unaofaa kwa wakulima.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji maji shambani kutumia vinyunyizio ambavyo vimewekwa ili kupitisha maji kwa mimea kwa usawa, faida yake ikiwa kuokoa maji na wakati, hivyo basi wakulima hupenda sana mtindo huu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani, unaotumia mabomba yaliyogawanywa, ili kuhakikisha maji yamefikia mimea kwa usawa. Mtindo huu hupendwa sana na wakulima kwa sababu unaokoa wakati na ni rahisi mno.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani unaotumia mabomba ya maji yaliyogawanywa ili kupitisha maji kwa usawa kwenye mimea. Mfumo huu ni wa kisasa na unapendwa sana na wakulima kwasababu unaokoa muda.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kutumia mabomba yaliyogawanywa ili kuhakikisha maji imefikia mimea kwa usawa. Mfumo huu hupendwa sana na wakulima kwa sababu ni rahisi na huokoa muda.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kutumia mabomba. Shamba hili ni kubwa sana ndio maana mfumo huu unatumika ili kuhakikisha maji yamefikia mimea kwa usawa. Wakulima hupenda sana mtindo huu kwa sababu unaokoa wakati na ni rahisi mno.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kutumia mabomba yaliyogawanywa ili kuhakikisha maji yamefikia mimea kwa usawa. Mfumo huu ni rahisi na hupendwa sana na wakulima kwa sababu huokoa wakati.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji ambao ni kutumia mabomba yaliyogawanywa ilikuhakikisha maji yamefikia mimea kwa usawa m,fumo huu hupendwa sana na wakulima kwa sababu ni rahisi na unaokoa muda.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kutumia mabomba yaliyogawanyw ili kuhakikisha maji imefikia mimea kwa usawa, mfumo huu ni rahisi na upendwa sana na wakulima.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kutumia mabomba yalioyogawanywa ili kuhakikisha maji inafikia mimea kwa usawa, mfumo huu ni rahisi na unapendwa sana na wakulima kwa sababu huokoa muda.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kutumia vinyunyizio ambavyo vimepangwa vizuri ili kuhakikisha maji imefikia mimea kwa usawa. Wakulima hupenda sana mtindo huu kwa sababu ni rahisi na huokoa wakati.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kupitia vinyunyuzio vilivyopangwa kwa laini ili kupitisha maji kwa usawa kwenye mimea. Mfumo huu uboresha udongo na huokoa maji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kutumia mabomba yaliyogawanywa ili kuhakikisha maji imefikia mimea kwa usawa. Mfumo huu ni rahisi na unaokoa wakati.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kutumia mabomba yaliyogawanywa ilikuhakikisha maji yamefikia mimea kwa usawa. Mfumo huu hupendwa sana na wakulima kwa sababu ni rahisi na huokoa wakati.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kutumia mabomba yaliyogawangwa ili kuhakikishaya kwamba mimea imepata maji kwa usawa. Mfumo huu ni rahisi na hupendwa sana na wakulima.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji maji shambani kutumia mabomba yaliyogawanywa ili kuhakikisha ya kwamba maji yamefikia mimea kwa usawa. Mtindo huu unapendwa sana na wakulima kwa sababu unaokoa wakati.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani ambao unatumia mabomba yaliyogawanywa ili kuhakikisha maji imefikia mimea kwa usawa. Mfumo huu hupendwa sana na wakulima kwa sababu huokoa.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani kutumia mabomba yaliyogawanywa ili kuhakikisha maji imefikia mimea kwa usawa. Mtindo huu hupendwa sana na wakulima kwa sababu ni rahisi na huokoa wakati.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani. Mfumo huu unatumia mabomba ya maji yaliyogawanywa shambani ili kupitisha maji kwa usawa kwenye mimea. Mfumo huu hutumika kwa mashamba makubwa ili kurahisisha kazi ya wakulima.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani. Shamba hili ni kubwa sana ndio maana mfumo huu unatumika ili kurahisishia wakulima kazi na kuhakikisha kwamba maji yamefikia mimea kwa usawa.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji shambani unaofanywa na mwanaume. Mfumo huu unatumia mabomba ya maji yaliyogawanywa shambani ili kupitisha maji kwa usawa kwenye mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani. Shamba hili ni kubwa sana ndiyo maana mfumo huu unatumika ili kurahisishia wakulima kazi na kuhakikisha ya kwamba maji yamefikia mimea yote kwa usawa.